Wanafunzi wavulana watatu walemavu wanafanya mazoezi kutumia mpira uwanjani. Uwanja huu upo nje ya nyumba kubwa. Pia kuna mtu mmoja aliyevaa koti ya kijani anayewatazama vijana hao wakicheza mpira wao.

Mwanamke aliyevaa koti jeusi anaendesha mashua juu ya maji tulivu katika hali kama hizi ni muhimu mtu awe na ujuzi wa kuogelea ili kuepuka mzamo. Wanawake wameanza kuchukua majukumu kama haya ambazo awali zilikuwa zinafanywa na wanaume.